Kuna muuguzi au mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya buluu akiwa ndani ya hospitali au kituo cha afya, anabeba mtoto mchanga aliyefunikwa kwa kitambaa cha kijani chenye madoadoa meupe. Muuguzi huyu amevaa glavu nyeupe na anaonyesha utaalamu na upendo wakati anamtunza mtoto huyu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni ukumbi wa hospitali wenye ukuta nyeupe na milango ya kijani.

Kuna mfanyikazi amevaa nguo za usalama za Kinga dhidi ya kemikali hatari mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kinga, barakoa ya plastiki na glavu ya kijani kibichi anafanya kazi katika

Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni darasa ambapo mwanamke mmoja amesimama akionyesha kitu 𝑐ℎ𝑒𝑛𝑦𝑒 rangi ya zambarau huku akitabasamu. Amevaa shati jeupe na suruali ya buluu na amesimama mbele ya ubao mweusi wenye maandishi ya chaki. Kuna mwanamke mwingine amekaa kwenye kiti cha plastiki cha buluu akiwa amevaa shati ya jeupe pia na anashikilia chupa ya maji. Mazingira yanaonyesha kuwa ni darasa au eneo la mafunzo na kuna hali ya furaha na mashirikiano.

Kuna mama aliyevaa 𝑠ℎ𝑎𝑡𝑖 ya buluu na kanga ya manjano akiosha m𝑘ono wake kwenye kituo cha kuosha mkono. Mama huyu amevaa barakoa ya manjano na mtoto mdogo 𝑦𝑢𝑘o karibu naye akimwangalia. Hii ni sehemu ya miradi ya afya ya jamii ya eneo hili inahimizia usafi afya nzuri ya mazingira mazuri afya hasa ikiangazia matatizo ya afya kama janga la COVID-19.